Mkulima yumo shambani kutengeneza mifereji mibofu anayotumia katika umwagiliaji matone kwa ajili ya kutoa mazao yake, iliyombinu manufaa sana kwa sababu husaidia kuhifadhi maji kwa vile ni matone kwa kila mmea.